Hii ni mitambo inayotumika kuzalisha umeme, mitambo hii inafuka moshi mweupe angani ni kuashiria kwamba umeme unazalishwa wakati huo. Uwepo wa mitambo hii inarahisisha kupatikana huduma ya umeme kwa wahitaji.

Huduma ya umeme inayosambazwa katika jamii kutokea katika vyanzo ambavyo umeme huo huzalishwa ama kupoozwa. Hivyo, sehemu hizi ni muhimu sana kwa ajili ya kuhakikisha umeme wetu unapatikana vizuri.

Huduma ya umeme katika miji mingi inasambazwa kwa kutumia nyaya ambazo zinapita juu ya nguzo ndefu. Umeme huo unatoka katika vyanzo ambavyo umeme huo huongezwa au hupoozwa, ambayo inaitwa transfoma.

Huduma ya umeme husambazwa kwa watu kwa kutumia nyaya zinazopitishwa juu ya nguzo, umeme huo pia hutoka katika vyanzo maalum katika daraja hili kuna watu wanaopita vizuri.

Huduma ya umeme huwafikia watu kwa kutumia nyaya zinazopitishwa juu ya nguzo, umeme huu hutoka katika vyanzo ambavyo hupooza ama hukuza umeme huo, na kuwa mwingi hivyo kuwatosheleza watumiaji.

Huduma ya umeme usambazwa kwa kutumia nyaya ambazo hupitishwa juu ya nguzo ndefu, nyaya hizo hutoka katika vyanzo ya umeme ambazo umeme huo ukuzwa ama upunguzwa ili uwe sawa na mahitaji ya watu wanaoutaka.

Huduma ya umeme, hutolewa katika chanzo kwa kutumia nyaya zilizounganishwa katika nguzo ndefu, hivyo kupelekea umeme huo kufika kwa wananchi au kufika katika maeneo ya kupooza na hatimaye kuweza kuwafikia wananchi.

Hizi ni nyaya zilizobeba umeme ambazo zinasambaza umeme huo maeneo tofautitofauti. Kuna taa pia ambayo inatoa mwanga hasa nyakati za usiku. Kuna kamera ambayo huchukua rekodi katika eneo hili muda wote.

Umeme katika makazi ya watu unasambazwa kwa kutumia nyaya zinazobebwa na nguzo zilizokuwa ndefu, nyaya hizo zinatoka katika chanzo kinachozalisha umeme huo hivyo inakuwa rahisi kwa umeme kupatikana katika sehemu za makazi ya watu.

Huduma ya umeme inayosambazwa katika jamii, hutoka katika vyanzo maalumu ambapo umeme huo hukuzwa ama hupozwa. Na hatimaye husambazwa kwa kutumia nyaya ili kuweza kuwafikia watumiaji.

Hii ni nguzo ndefu yenye nyaya za umeme zinazopitisha umeme huo katika makazi ya watu; kuna taa pia inayomulika sehemu hii hasa nyakati za usiku, ili kuweza kuweka mazingira safi na usalama.

Huduma ya umeme husambazwa kwa kutumia nyaya zinazopitishwa juu ya nguzo. Nguzo hizo zinarahisisha kuutoa umeme sehemu ya uzalishaji na kupeleka sehemu ambayo unahitajika. Nguzo hizo zimepita katika mashamba ya watu, waliolima mazao mbalimbali.

Hii ni sehemu inayotumika kuzalisha umeme, mitambo inayotumika kuzalisha umeme huo inafuka moshi mweupe ukielekea angani. Kiwanda hiki au mitambo hii ipo nje ya mji kwasababu imezungukwa na milima, mabonde pamoja na misitu.

Hii ni alama ya barabarani iliyopakwa rangi nyekundu, nyeupe pamoja na nyeusi. Alama hii inapowekwa barabarani, ni rahisi kuonekana na dereva anayeendesha chombo cha moto kwa sababu rangi zake zinang'aa.

Hii ni sehemu katika barabara ya lami, imechorwa rangi za: njano, nyeupe pamoja na nyeusi; ni wazi tosha kuwa sehemu hii ni sehemu ya watu kuvukia. Kuna mtu ameshikilia fimbo yake nyeupe akivuka eneo hilo, ni wazi kuwa mtu huyu ni kipofu.

Usafirishaji katika miji unahitaji barabara bora na nzuri zenye kiwango cha lami zinazoweza kupitika kwa urahisi, hivyo magari madogo na makubwa huweza kutumia barabara hizo katika kusafirisha mizigo pamoja na abiria.

Uwepo wa barabara za lami pamoja na vyombo vya usafiri kama boda boda vinarahisisha usfirishaji wa mizigo, yaani kuutoa mzigo dukani hadi unapomfikia mteja. Hivyo boda huyu aliyefikisha mzigo huu kwa mteja anakabidhiana vizuri katika maeneo ya nyumbani au barabarani.

Uwepo wa barabara za lami katika miji zinarahisisha usafirishaji kwa kutumia magari madogo pamoja na makubwa. Hivyo, huwawezesha abiria kusafiri kutoka sehemu moja hadi sehemu nyingine kwa urahisi.

Magari madogomadogo ya kutembelea, yenye rangi tofautitofauti yanarahisisha usafiri kwa watu, hivyo hutumika kwa ajili ya usafiri binafsi au kwa abiria.

Barabara zinazotengenezwa kwa kiwango cha lami zinarahisisha usafirishaji kwa kiwango kikubwa. Barabara hizo zinatengenezwa kutumia mashine maalumu ili kurahisisha kushindilia lami pia kuna watu wanaotumika kama wasaidizi katika shughuli hiyo ya utengenezaji.

Uwepo wa barabara za lami katika jiji ina rahisisha usafirishaji, hasa kuwarahisishia wanaosafiri kwa magari makubwa na madogo, na malori kuweza kufika kwa wakati. Pia, hali kadhalika barabara zinazopita juu zinapunguza sana uwepo wa foleni katika mji.

Hizi ni takataka zenye rangi nyeupe aina ya plastiki, zilizotokana baada ya matumizi ya binadamu, yaani kulia chakula. Hivyo huifadhiwa katika sehemu maalamu ili kisiweze kuchafua mazingira.

Hawa ni wafanya usafi waliovalia mavazi maalumu na wengine wamevaa nguo za kawaida wana mifagio maalumu wakisugua sakafu

Takataka zikikusanywa katika miji hutupwa maeneo ya mbali, kuna watu wanaokuja kuokota plastiki na hatimaye kufungasha katika maroba makubwa na kubeba. Na kuna ndege wanaokuja maeneo hayo kuokota uchafu kama vile chakula.

Haya ni mapipa matatu meusi yenye rangi ya njano, kijani, pamoja na nyekundu yanayotumika kuhifadhia takataka ambazo, zenye uwezo wa kubadilishwa kwenda kwenye bidhaa nyingine, takataka za kawaida na zile ambazo hazina uwezo wa kubadilishwa kwenda kwenye bidhaa nyingine.

Hapa ni jalalani sehemu ambayo takataka za aina tofauti tofauti hutupwa zikiwemo zile za plastiki, nailoni, makaratasi, vipande vya maboxi pamoja na taka zingine nyingi.

Hili ni gari, aina ya lori linalosomba takataka kutoka katika miji yaani makazi ya watu. Wafanya usafi waliovalia mavazi maalumu ya rangi ya njano na bluu, wanasomba taka hizo na kuzipakia katika lori, na kuzipeleka mbali kuzichoma.

Hizi ni takataka zenye asili ya chuma zinazotokana baada ya matumizi ya vifaa mbalimbali. Taka hizi zimekusanywa kwa pamoja ili kuweza kutunza mazingira yetu yasiweze kuchafuliwa, hivyo ni njia rahisi na bora ya kutunza takataka.

Hawa ni wafanyakazi katika jiji wamevaa mavazi maalum yanayoakisi mwanga, wakitoa uchafu ambao umekwama katika mifereji ya maji, hivyo zoezi hili hupelekea mazingira yetu kuwa safi na salama.

Haya ni mapipa yenye rangi ya njano yanayotumika kuhifadhia takataka, yamewekwa sehemu moja ili iwe rahisi kwa wanaokuja kutupa taka zao kuweza kuzihifadhi hapa, hivyo hupelekea mazingira yetu kuwa safi na salama.

Hili ni pipa jekundu la kuhifadhia takataka, imeweka sehemu hii kuna alama inaonyesha kwamba mtumiaji wa bidhaa yoyote anapomaliza kutumia basi taka zake aje azitupe hapa. Ili aweze kutunza na kuweka mazingira safi.

Takataka inapopatikana baada ya matumizi ya bidhaa, huzolewa na kupelekwa kwandani ili kuweza kuchakatwa kupatikana kwa bidhaa nyingine. Taka hizi zinapochakatwa hupunguza uchafu unaopatikana mtaani na hivyo kurahisha mazingira yetu kuwa safi.

Huu ni mtaro uliojaa unaotumika kupitisha maji machafu. Uchafu huu umejumuisha chupa na matakataka mengine mazito. Uwepo wa uchafu huu katika eneo hili ni mbaya kwasababu unachafua mazingira, hivyo ni muhimu kusafishwa.

Hii ni sehemu ambayo takataka zinatupwa na kuhifadhiwa hapa yaani jalalani, kuna takataka za aina nyingi sana zikiwemo chupa za plastiki, mifuko ya nailoni, kipande cha maboksi, makaratasi na nguo. Sehemu hii ni muhimu kufanyiwa usafi.

Hili ni gari lenye rangi ya njano kwa ajili ya kuzolea takataka, zinazopatikana katika makazi ya watu, kuna wafanya usafi ambao wapo na gari hili, huzoa taka hizo na kuweka katika gari hilo ili kwenda kuzitupa mbali.

Haya ni mabomba yenye rangi nyeusi, yanayotumika hasa katika kuweza kupitisha uchafu, yaani kuutoa sehemu moja na kuupeleka sehemu nyingine, uchafu ambao unaweza kupitishwa sehemu hii ni ule ambao unaweza kumiminika.

Takataka inapopatikana baada ya matumizi ya bidhaa aliyozitumia mwanadamu kuwekwa katika mapipa yanayohifadhia taka hizi, hujumuisha vipande vya karatasi, maboksi, plastiki na chupa za maji.

Hili ni gari lenye tenki la rangi ya kijani lililopambwa kwa maandishi pamoja na namba za simu. Liko sehemu ambayo kuna matenki makubwa meusi, inamaanisha ikichota maji haya ili kuweza kupeleka maeneo ambayo maji hakuna.

Hili ni tenki lenye rangi nyeusi, kazi yake kubwa ni kuhifadhi maji. Limewekwa katika jengo la ghorofa ili kuweza kuwasaidia kupata huduma ya maji wale wote wanaokaa katika jengo hili.

Huduma ya maji katika makazi ya watu husambazwa kwa kutumia mabomba madogo madogo yanayoiingiza maji katika makazi hayo. Hivyo mabomba haya hurahisisha watu kupata maji kwa urahisi wakiwa ndani ya nyumba zao.

Hili ni bomba kubwa lenye rangi ya kijani, lenye uwezo wa kupitisha maji mengi kupeleka kwa wananchi, kuna chemba ambayo inarahisisha mabomba madogo kuja kujiunga, kwa ajili ya kupeleka maji masafi katika majumba hayo.